Watu wanne wanaonekana wakikimbia. Watu wawili ni wanaume ilhali watu wengine wawili ni wanawake. Inaonekana kuwa hawa wanaume wako na uwezo wa kuona vizuri ilhali hao wanawake wako na ulemavu wa kuona .Inamaanisha kuwa hao ni vipofu. Wanaelekezwa kukimbia ili washiriki kwenye hiyo mbio.

Wanaume wawili wanakimbia, mmoja ameinua mikono juu huku amefunikwa macho. Shati lake limeandikwa kenya na jina Kimani. Inaonekana wanashiriki mashindano ya walemavu wasioweza kuona.

Mwanamume mwenye ulemavu wa kutembea ameketi kwenye kiti cha gurudumu. Mkono wake mmoja umeshikilia gurudumu moja, huku kwingine amebeba vitabu kwenye mapaja. Kwenye mkono wake mwingine amevalia saa.

Wanaume hawa wamemaliza kukimbia, ni wanaume wanne. Wawili pekee ndio walikuwa wanashiriki kwenye mbio. Wenye walikuwa wanashiriki, walikuwa wamefunikwa kwenye macho, hii ni kuonyesha kuwa, walikuwa wanashiriki mbio za walemavu wasioweza kuona.

Wanaume wako kwenye uwanja. Hawa wanaume wako na ulemavu wa kutembea. Wanatumia magongo ya kutembelea. Wamevalia shati ya rangi ya nyekundu ambayo imeandikwa Kenya apo mbele, vilevile wamevalia vinyasa ya rangi ya kijani kibichi. Wanataka kuanza mechi.

Hapa ni kwa darasa, kwa darasa hili kuna madawati, kuna viti, kuna kitabu ambacho kiko juu ya dawati. Darasa hili halijapangwa vizuri, kwa sababu kuna kiti kimelalia chini, kuna kingine kinaangalia nyuma, madawati haziko kwenye nafasi zao za kawaida.

Vitabu vingi sana vimepangwa kwenye rafu. Ni ya rangi ya nyekungu. Moja imeandikwa Ayubu mashakani ambaye imeandikwa na John Habwe. Vitabu hivi vimepangwa kwa kistaarabu sana.

Kitabu kimewekwa juu ya meza. Hiki ni kitabu cha darasa la pili. Nilisoma la afya kukaa sawa na tabia. Kwenye kitabu, kumechorwa tumbulana na mchana mwenye anapiga simu.

Ndani ya darasa kuna ubao wa rangi ya nyeupe. Ubao huu umeandikwa ajenda. Inaonekana kuwa, kulikuwa na mjadala fulani yenye inaendelea hapo ndani. Kuna ajenda ya kupiga mbizi, kuna tarehe, kuna vitu ambavyo vitatendeka na pia kuna awards .

Hapa ni kwenye darasa. Kuna madawati za kuandikia. Madawati hizi ni za kisasa kwa sababu ziko na ubao za kuandikia halafu pia viko na sehemu za kuwekelea vitabu na vifaa vingine vya kutumia kwa darasa huko chini. Kadhalika, kuna ubao kwenye ukuta ambayo mwalimu anaweza tumia kuandika. Pia kuna tarakilishi hapo karibu na ukuta.

Hii ni cheti ya kufunza watoto ama wanafunzi wa darasa la chekechea. Kwenye cheti hili kuna saa ya analojia. Hii saa iko na nambari kutoka moja hadi kumi na mbili ambapo hawa wanafunzi wanafunzwa kusoma hii saa ya analojia.

Watu hawa wanatembea, wanawake wamevaa rinda ya nyekundu alafu wanaume wamevaa shati ya rangi nyekundu na long'i ya rangi ya nyeusi. Kuna walio na ulemavu, wanasaidiwa kutembea.

Gesi mbili, moja yenye rangi ya machungwa nyingine yenye rangi ya nyeupe pamoja na kizima moto, zimefungia ndani ya kizimba cha gesi. Kizimba che gesi imepakwa rangi ya kijani kibichi.

Darasa hili ni kubwa mno, pia ni safi. Viti vingi vimepangwa kwenye laini. Darasa hili pia lina madirisha makubwa makubwa. Nyuma ya darasa kuna tarakilishi mingi.

Huu ni mlango. Mlango huu umetengenezwa na mbao ambayo ni ngumu sana. Juu ya mlango, imeandikwa maabara ya kemia. Pia imeandikwa maabara ya bayolojia.

Wasichana wawili wanakimbia, msichana mmoja ni mrefu na mwingine ni mfupi. Huyo msichana mfupi amevalia miwani na amesongwa nywele. Inaonekana huyu mwenye amevalia miwani ni kipofu . Huyu mwingine mrefu anamwelekeza ili aweze kufika pahali anatakikana, inaonekana wako katika mashindano ya kukimbia.

Huu ni mchezo wa kandanda. Mchezo huu unasirikisha walemavu. Walemavu hawa wanatumia magongo ya kutembelea ili waweze kucheza huu mpira. Kuna wachezaji wawili wamevaa kaptura yenye rangi nyeupe. Mchezaji mwingine amevalia jezi yenye rangi ya manjano.

Sehemu hii imetengewa ya watoto ili waweze kucheza. Kuna barabara kuu inayoelekea penye hawa watoto wanacheza. Hii ni slide . Watoto hupanda juu na kuteleza na kuanguka chini, ili waweze kufurahia.

Majalada yamepangwa juu ya kabati. Ziko katika rangi tofauti tofauti. Kwa mfano, kuna ya rangi ya samawati, nyeusi, kijani kibichi, nyeupe na pia kuna ya rangi ya nyekundu. Kuna zenye zimefungwa na kamba.

Vitabu vingi vimepangwa juu ya meza. Hivi vitabu ni vya aina ya Longhorn za kompyuta. Ni za darasa ya saba. Vingine vimepangwa vizuri ilhali vingine havijapangwa vizuri.

Kuna ubao mweupe. Kwenye huu ubao kuna maandiko maalum. Inaonekana hili ni darasa. Wanafunzi washamaliza kufunzwa. Huko pembeni kuna kifagio na pia kuna kikapu cha kuekelea takataka.

Mashindano ya kukimbia kwa wanaume yanaendelea. Hawa ni wanaume wenye ulemavu wa kutoweza kuona. Wamefungwa kwenye macho. Wanaume hawa kuna wenye wanawaelekeza kukimbia ili waeze kushindana.

Ndani ya hili chumba, kuna makabati ya wanafunzi pamoja na viti vyao. Makabati haya yanaonekana kuwa yalivunjika, ndio maana yakaletwa kwa hili chumba ili yakarekebishwe vizuri.

Wanaume wawili wanakimbia. Mmoja anamsaidia mwenzake ili aweze kumwelekeza sehemu pa kukimbia. Mwenye anamsaidia mwenzake anaitwa Samwel Mushai na mwenye anashiriki katika mashindano anaitwa Jean Kipchumba.